Michezo ya kenya sikuizi imeenda juu ata walemavu wanaeza pata nafasi kucheza mpiya wa kandanda. Kutokana na haya naona kwa hii picha wachezaji wa kenya wakipiga pich mahali fulani.

Hapa ni shule, hii shule Iko na mazingira safi sana hakuna kitu chochote ama takataka yoyote kwenye hii shule. Inamaanisha wanafunzi na walimu wanafanya itakikanavyo kwenye hii shule.

Hapa kuna mtu mmoja kilema amekaa kwenye chairwheel . Huyu mtu naona amebeba vitabu karibu nne tofauti kumaanisha ni kama mwalimu anaenda kufunza wengine.

Hapa naona viti za madarasani , inaonyesha kwamba ii ni darasa .Darasa lenye watu wanatumia kupata mafunzo mbalimbali .Hi darasa ni safi sana tena mafunzi yenye wanapata hapa wanafunzi ni ya kusaidiana sana.

Hapa kuna kitabu ya computer science ama kitabu cha kufunza tarakilishi. Inatumika kufundisha wanafunzi ambao wanataka kujua ndani na nje ya kompyuta.

Hii ni nyumba moja mzuri sana ama darasa la kufundisha watu kutumia kompyuta ama tarakilishi. Tarakilishi ufungua akili ya binadamu sana kwa njia ya kiteknolojia ya sasa.

Hapa kwa hii meza naona kuna vitabu aina mbalimbali sanasana vitabu ya kufundisha wanafunzi Kiswahili. Hawa Hizi vitabu hutumika na wanafunzi kisha wanapata elimu zaidi kwa lugha ya Kiswahili.

Kwenye hili ukuta naona kumewekwa chati moja ama karatasi moja kubwa yenye imebeba chati ya aina tofauti tofauti, kumaanisha hii ni darasa ama pahali pa kufunza watu.

Hapa ni kiwanja cha mchezo. Kwa hili kiwanja naona watu watatu, wawili ni kama wachezaji walemavu wanafanya mazoezi, na mmoja wao naona ni kama mkufunzi wao anawaelezea namna ya kucheza.

Hapa kwenye ukuta naona maandishi kwa aino tofauti tofauti. Haya maandishi yamewekwa kwa rangi tofauti tofauti. Inamaanisha yakwamba hapa yanaonekana ni kama shule ama mahali pa kufunza wanafunzi.

Kwenye hii bahari kuna mwana dada mmoja ambaye amefurahi sana yaonekana ya kwamba huyu mwana dada amekuja kwa bahari kujivinjari wakati wake wa likizo.

Hapa naona watu wawili mwingine ameshika kitu cha kufanya mazoezi ameshikilia mwenzake ambaye ameketi kwa kiti cha baiskeli huyu ni kama anafundisha mwenzake jinsi ya boxing

Hii nyumba naona ni safi sana kutoka chini hadi juu. Hii nyumba huonekana ni nyumba ya kukodishwa na kutumiwa na watu kutoka tofauti mwa Kenya.

Kwenye huu ukuta naona kuna cheti ya kufundisha wanafunzi hasa wanafunzi katika nursery na hizo darasa zenye ziko chini. Hawa wanafunzi wanapata masomo ya kikamili kulingana na curicullum yetu ya Kenya.

Hii ni nyumba moja katika shule inaitwa darasa. Kwenye hii darasa naona kitu kimoja kinaitwa kifutio. Hii kifutio hutumika kufuta maandishi yenye iko kwa ukuta.

Naona nyumba ya mtu hapa imejengwa mzuri sana .Hii nyumba ni nyumba imejengwa kwa njia ya kifahari na nzuri kuishi .Wenyewe wametunza hii nyumba kabisa na imepakwa aina ya rangi tofauti tofauti .

Kwenye hili nyumba naona ni kama kuna maandishi za Kiswahili, pia kuna cheti ambazo zimewekwa kwa ukuta kumaanisha ya kwamba hili nyumba hutumika kama darasa ya kufunza wanafunzi.

Hapa naona Kuna wachezaji wanne wa athletiki ama mbio za riadha. Wanashangilia baada ya kuibuka ushindi kwa kinyang'anyiro chao, hao wanariadha wanafurahi sana.

Hapa naona kitabu kimoja cha Kiingereza cha watu wa darasa la pili. Hiki kitabu hufunza hawa wanafunzi kujua Kiswahili na, ki, Kiingereza na kuongea Kiingereza vizuri.

Kwenye hili mlango naona kumewekwa karatasi moja kubwa imeandikwa na rangi tofautitofauti kumaanisha vitu tofautitofauti kuonekana hii ni shule.

Hapa naona watu ambao wamejirembesha, wanadada na wanaume wengine. Hawa watu wamevaa mavazi yenye rangi nyekundu, rangi yenye inapendeza na mavazi yenye inapendeza. Hawa watu ni kama wanafunzi.

Hapa naona mtu mmoja anaendesha baiskeli, huyu mtu ako na baiskel yenyei inapendeza sana, huyu mtu hufanya mazoezi na baiskeli ili mwili wake usikue umechoka.

Hapa naona kuna ukuta ingine imechorwa na michoro za aina tofauti tofauti pia naona hii ukuta kuna mlango pia, na kuna cheti zenye zimebandikwa, kumaanisha hii ni shule.

Naona hapa watu wawili ni kama kiwanja cha mbio ya riadha mmoja wao ameanguka na ameziba macho yake na kitu mweusi, mwenzake anamsaidia kunyanyuka juu.

Hii ni darasa, hii darasa ni kama wamefunga wanafunzi wameenda nyumbani ama wanafunzi hawajaingia na bado wanasubiriwa kuingia kwa darasa ili waanze kupata masomo yao, ama huenda walikuwa wamefunga na darasa limebaki bila wanafunzi.

Hapa naona watu wengi wanakaa wawili, wengine wakifanya mazoezi ya kukimbia. Inaonekana hapa ni shule moja na hawa wanafunzi wako katika kipindi cha michezo.

Kwa hili ukuta kuna cheti ya saa hili inaonesha ya kwamba hapa hutumika kufunza wanafunzi ama ni darasa ya wanafunzi

Hapa ni kwa kiwanja cha mchezo. Naona walemavu wamepata nafasi ya kucheza mpira ya kandanda. Ilionyesha ya kwamba hapa nchini Kenya walemavu pia wako na uwezo wa kucheza mpira na kuonyesha talanta yao.

Hizi ni ukurasa mbili katika kitabu cha masomo katika shule ya msingi. Hizi ukurasa mbili huonyesha wanafunzi namna ya kuweka mazingira na kusafisha mwili yao.

Hii ni ukurasa moja katika kitabu cha kiswahili cha kufundisha wanafunzi. Katika hii ukurasa naona vitu mbalimbali, aina ya magari, naona kuna baiskeli, kuna gari moshi pamoja na gari inaitwa lori katika hii ukurasa.

Hapa naona mpira, kuna mchezo ya kandanda ya walemavu wenye wako na talanta ya kucheza mpira. Inamaanisha ya kwamba serikali wanasaidia sana walemavu kucheza mpira na kuweka talanta yao ili wananchi pia waone wanaweza fanya kitu nzuri kwa maisha yao.

Huyu ni Samson Ojuka. Samson Ojuka ni mkenya ambaye amezaliwa miaka elfu moja, mia tisa tisini na sita. Ni mwanarihadha hapa nchini katika mita mia moja, mita mia mbili, pamoja na long jump .

Hapa naona maandishi kwenye ukuta imepakwa rangi ya nyeusi, nyeupe. Hii ukuta inaonekana ni hapa ni darasani ambayo wanafunzi hufunzwa hapa kupata elimu mbali mbali hasha ya hesabu.

Hii ni kitabu cha watu wa darasa la pili ama grade two . Hiki kitabu ni cha kufunza wanafunzi kukaa mbali na vitu ambazo zinaweza waangamiza pia na kuwafunza hali ya maisha ya kiafya.

Hapa naona watu wawili wanaendesha baiskeli hao watu wawili wamevaa ma jezizim eandikwa Kenya hao wawili ni kama wako kinyang'anyiro cha kuondesha baiskeli ama wanafanya mazoezi yenye inasaidia kwa mwili sana.

Hapa ni darasa ya kufunza wanafunzi ili wajue kuandika na pia kuhesabu siku kwa wiki. Ili wasipotee kila siku na kujua tarehe.

Hapa ni kwenye darasa, kwenye hili darasa naona kuna cheti cha a,b,c,d ambacho hutumika kufunza wanafunzi pia kuandika namna ya kuandika na kusoma.

Hapa naona kumewekwa karatasi mingi amabazo zina rangi za kupendeza rangi tofauti tofauti zingine samawati zingine za majano na meupe ,inaonekana ni kama hizi hutumika kufunza wanafunzi.

Hapa naona ni wachezaji wa timu moja wakivaa jezi nyekundu na kijani kibichi. Hawa wachezaji wamepokea fedha na wanasherehekea kupata pesa yao kutoka kwa serikali.

Hapa naona kuna kitabu cha watoto wa darasa la pili. Hiki kitabu ni kitabu cha kufunza lugha ya Kiswahili, hawa watoto wapate kusoma Kiswahili na kupenda Kiswahili maishani mwao.

Hapa naona Professor Machogu akiongea na wananchi. Professor Machogu alikuwa mmoja wa waziri katika hapa nchini Kenya. Alikuwa waziri wa elimu huku nchini.

Hii ni darasa moja nzuri sana ambaye naona madawati ya wanafunzi na hii darasa ni kubwa sana kubeba wanafunzi karibu salasini na kitu. Hizi madawati ziko sawa sana.

Hapa naona watu wengi sana ni kama wanafunzi wa cha chuo kimoja hapa nchini, wengine ni walemavu. Ni kama wanasherekea siku ya walemavu nchini Kenya, ya kwamba walemavu pia wana siku muhimu sana kwa maisha yao.

Hii ni nyumba moja ambayo naona tarakilishi. Kwenye hii nyumba inaonekana ni darasa ambayo wanafunzi hufunzwa namna ya kutumia kompyuta ama tarakilishi.

Naona tarakilishi ama kompyuta ikiwekwa juu ya table . Kompyuta hutumikwa kwa maneo kutafuta vitu mbali mbali kwa njia ya kiteknolojia katika mtandaoni, pia katika masomo kwa shule. Kompyuta hufundishwa nayo pia wanafunzi kwa shule kujua vitu mingi katika ulimwengu.

Kwenye hili nyumba naona watu watisa, wengine wakivaa sare za nyekundu, wengine wakivaa sare za nyeupe na ni kama hawa watu walikuwa wanafanya mazoezi na wengine vilema.

Eneo hili naona inawekwa vitu tofauti tofauti ambazo zinajulikana kama files kumanisha hapa ni pahali moja katika shule ya kuweka rekodi za wanafunzi.

Juu ya hii meza naona kuna kitabu, ambayo kuna mapicha ama michoro tofauti tofauti, hii kitabu hutumika kufundisha wanafunzi, na wapate maarifa.

Hapa kuna tarakilishi mbili ama kompyuta mbili, hizi kompyuta hutumika kufunza wanafunzi namna ya kutumia kompyuta, na njia za kiteknolojia ya sasa ya kikompyuta.

Hii ni kama darasa la wanafunzi. Katika hii darasa la wanafunzi naona vitu viwili, kuna kitu cha kufuta nayo maandishi zenye zimeandikwa kwa ukuta, pia kuna ruler .

Kwa hii nyumba naona tarakilishi nne, hizi tarakilishi ni husaidia kufanya elimu kwa wanafunzi ambao wanataka kujua zaidi kwa masomo ya tarakilishi ama computer ya kiteknolojia.